Mwanamke anayeonekana kuwa mama, akimuangalia mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha hospitali. Mwanamke huyo amevaa nguo nyeusi na ana kitambaa cha kichwa chenye rangi ya kahawia, anaonekana kuwa hospitalini kutokana na vifaa vya kimatibabu vinavyoonekana nyuma.

Kituo cha kunawia mikono ambopo kuna watu wanne na wote wamevalia barakoa, wawili kati yao kuna jengo dogo linaloonekana kuwa duka, na bango la agent linaonekana nyuma. Mandhari linaonekana kuwa sehemu ya nje ambapo kuna miti na mimea.

Kundi kubwa la nzige wakiruka angani, huku jua likionekana likiangaza kati kati ya kundi hilo. Chini kuna mti yenye majani mengi, ikionyesha mazingira asili yaliyoadhiriwa na nzige hao.

Chupa ya virutubisho vya MMR ambayo inasimamia suruha matumbwitumbwi na rubela ,chupa hiyo ina kifuniko chenye rangi ya bluu, na nyuma yake kuna katoni ya kirutubisho hicho .

Chupa ya dawa iitwayo Ghudatun ambayo imeandikwa dawa ya tezi dume kupanuka na asilimia mia, asilia kabisa. Nyuma ya chupa kuna bango lenye msimbo wa QR wa malipo kupitia M-Pesa app , na chupa hiyo imewekwa kwenye meza yenye rangi ya kahawia.

Kundi kubwa la watu wengi wao wakiwa wamevalia barakoa, wakishangilia na kuinua mikono yao juu. Wanaonekana wamekusanyika nje katika eneo lenye miti na majengo rahisi nyuma yao. Baadhi ya watu wamekaa kwenye viti huku wengine wamesimama, hii inaweza kuwa tukio la umma labda kuhusiana na kampeni ya usafi, kama inavyopendekezwa na vianzo vingine.

Barabara iliyojaa maji, labda kutokana na mafuriko. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye maji, huku mmoja akiwa anasukuma mkokoteni. Magari ikiwemo basi dogo na gari la huduma ya dharura, yanaonekana yakipita kwenye maji barabarani. Mathari inaonyesha hali ya usumbufu unaosababishwa na maji mengi barabarani.

Wanaume wawili, wakiwa wamevalia barakoa, wakishugulikia mitungi mikubwa ya oksijeni, mmoja wao anashikilia mtungi mbele huku mwingine akionekana akipakia ama kupakua mitungi kutoka kwenye lori dogo lililosimama nyuma, mazingira yanaonekana kuwa nje ya jengo labda kituo cha matibabu.

Kituo cha kunawia mikono kinachotumia magurudumu, kina chombo kikubwa cha kuhifadhi maji juu, sinki la kunawia na ndoo chini ya sinki la kuhifadhi maji yaliyotumika. Pia kina sehemu ya kuwekea sabuni. Kimeundwa kwa chuma na plastiki na kinasimama chenyewe.

Vitu mbalimbali vinavyohusiana na mtaalam wa tiba ya asilia . Vitu hivi ni pamoja na mabuyu yaliyo pambwa, viungo vya udongo, maganda ya konokono na vitu vingine vinavyotumika katika shughuli ya tiba za asilia.

Chupa ya virutobishi vya Nature's Bounty D3 IU 10000. Chupa ni ya kijani na ina lebo nyeupe na dhahabu. Lebo inamaadhishi yafuatayo: Nature's Bounty Day 3 IU 10000 na ni tiba ya muda mfupi kwa upungufu wa vitamin D , afya ya kinga, vidonge laini 72 vya kutoa haraka, na nyongeza ya vitamini.

Watu kadhaa wanaonekana wamevalia barakoa. Mmoja kati yao anaonekana akimchoma shindano mwanamke aliyeketi chini na mwingine amesimama nyuma yake. Mandhari inaonekana kituo cha kliniki ambacho watu hupokea chanjo.

Daktari wa macho akimchunguza mgonjwa kwa kutumia kifaa cha kuchunguza macho. Mgonjwa huyo ameketi na anaweka uso wake kwenye kifaa hicho huku daktari akimchunguza kwa makini. Inaonekana kama uchunguzi wa kawaida wa macho katika kliniki ya macho.

Watu wanne, wawili kati yao wamevaa fulana za rangi ya manjano zenye mistari za kuakisi mwanga. Wamesimama nje karibu na jengo, katikati ya picha kuna chombo kikubwa cheupe cha kuchuja maji kikiwa kimewekwa juu ya stendi ya bluu. Wawili wanaonekana wakishughulika na chombo hicho cha maji, mmoja wao anashika kifaa kinachoonekana kuwa kifaa cha kupima, akielekeza kwenye chombo cha maji.

Chupa ya chanjo ya homa ya manjano ikiwa imeandikwa dosi moja. Shindano na chupa nyingine za dawa zikiwa zimewekwa juu ya meza nyeupe na kando yake kuna glavu ya bluu zinazoonekana.

Watu wawili, mmoja ameketi kwenye dawati amevaa barakoa na anaonekana kuwa mfanyakazi wa afya akishughulika na karatasi. Chupa ya sabuni ya kunawa mikono inaonekana wazi kwenye dawati. Mtu mwingine anaonekana kutoka nyuma ameketi mbele ya dawati akionyesha mgongo. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya jengo labda kituo cha chanjo.

Ndani ya chumba kinachoonekana kuwa hospitalini, ambapo tunamwona mwanaume anayeonekana kuwa mtaalamu wa meno, akifanya usafi na kuandaa vifaa vya meno, ndani ya kliniki ya meno, kuna kiti cha meno na vifaa vingine vya meno vinavyoonekana mezani.

Mtu aliyevalia mavazi meupe ya kujikinga na barakoa nyeupe usoni, anaonekana amebeba kifaa mgongoni cha kunyunyiza dawa na anaonekana akinyunyiza dawa kwenye mimea ya kijani kibichi, kusudi la kuondoa wadudu wanaoadhiri mimea hayo. Kwa mbali majengo mengine yanaonekana.

Jengo dogo la rangi ya blue na nyeupe ambalo linaonekana kuwa kituo cha maji katika eneo lenye udongo. Watu kadhaa wakiwemo wanawake na watoto wamekusanyika karibu na jengo hilo wakichota maji kutumia vyombo mbalimbali kama vile ndoo na madumu ya njano. Mbele kidogo upande wa kushoto kuna mtu anayetembea mbali na jengo hilo. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu kidogo na kuna miti michache kwa umbali.

Bidhaa za Tiba Herbs research ikiwemo sabuni mbili za powerful soap na chupa mbili za mafuta, pamoja na chupa moja yenye unga wa mimea. Lebo kwenye sabuni zinaeleza kuwa ni sabuni ya kuoga yenye nguvu ya kutibu magonjwa mbalimbali kama vile; maumivu ya viungo, magonjwa ya ngozi na matumizi mengine, pia zinataja viungo asili vilivyomo na maelezo ya mawasiliano.

Mwanamke aliyevalia nguo nyeupe na barakoa nyeupe anaonekana akimshikilia mtoto na ameketi kwenye kiti cheusi, huku mtu mwingine ambaye anaonekana kuwa mfanyikazi kazi wa afya, ameshikilia sindano tayari kudunga mtoto kwenye mkono. mazingira yanaonekana kuwa kituo cha hospitali.

Jengo dogo linaloonekana kama choo, lina milango miwili yenye rangi ya bluu. Kando yake kuna tanki dogo jeusi la maji ambapo watu wananamia mikono. Nyuma tunaona miti na mimea zikionekana, na anga ni lenye mawingu, pia kuna jua kali inayowaka.

Mtu aliyevalia suti nyeupe ya kujikinga, barakoa ya uso nyeusi na glovu ya kijani kwenye mikono, anaonekana akinyunyizia dawa kwenye sehemu ya jikoni ili kuangamiza wadudu wanaopatikana jikoni kama vile mende kwenye jengo lililojengwa na matofali.

Daktari wa meno akimchunguza mgonjwa wake. Daktari amevaa kofia ya bluu, barakoa na miwani maalum ya kukuza. Anatumia glovu nyeupe na anaonekana akifanya matibabu na ukaguzi wa meno ya mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti cha meno na amevaa miwani ya kinga ya rangi nyekundu.

Mwanamume akiwa amevaa sare ya kijani kibichi na kofia ya kijivu akitumia kifaa cha kutoa sabuni ya mikono, kilichowekwa ukutani. Yuko karibu na sinki mbili za kunawia mikono nyeupe. Anaonekana akijitayarisha kunawa mikono na mandhari inaonekana kuwa sehemu ya choo.

Mvulana amesimama mbele ya majengo yaliyobomoka, huku mabaki ya ujenzi yakiwa yametapakaa ardhini. Majengo hayo yanaonekana kuharibika vibaya na kutoa taswira ya uharibifu na maafa. Mvulana huyo amevaa shati la blue na suruali yenye mistari.

Watu wawili moja akiwa ni daktari wa macho aliyevalia koti la mahabara nyeupe na glovu nyeupe na mwingine akiwa ni mgonjwa wa macho. Daktari anaonekana akimchunguza mgonjwa wake wa macho, kwa kutumia kifaa cha kuchunguza macho na nyuma yao kuna mabango yenye viuongo vya binadamu ikiwemo macho na sehemu zingine za mwili.

Chupa ya dawa iitwayo Iron Chelate. Dawa hii inasaidia kupunguza uchovu na kuishiwa nguvu na uundaji wa chembechembe nyekundu za damu. Ina kifuniko nyekundu na pia inasema ina dawa sitini ndani ya chupa.

Mhudumu wa afya aliyevalia barakoa ya bluu na sare ya bluu akijaza sindano na chanjo kutoka kwenye chupa ndogo. Nyuma yake kuna watu wengine wamesimama wakionyesha mazingira ya kituo cha afya.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa vijana wamesimama nyuma ya meza iliyojaa pakiti za padi za hedhi, baadhi yao wanashikilia mabango yenye ujumbe unaohusu hedhi, inaonekana kama tukio la uhamasishaji ama ugawaji wa padi za hedhi, labda katika juhudi za kupambana na umaskini wa hedhi na kuondoa unyanyapaa unaohusiana na hedhi.

Mtaalamu wa afya labda daktari amevaa koti jeupe la maabara , kinyago usoni na tochi kichwani. Anaonekana akichunguza kitu kidogo mikononi mwake labda kifaa cha matibabu. Nyuma yake kuna watu wengine baadhi yao wamevaa nguo nyeupe pia na wameketi kwenye viti vyeupe. Mazingira yanaonekana kuwa ya kliniki.

Watu wawili wakiwa ndani ya chumba kinachoonekana kuwa hospitali. Mtu mmoja amevalia mavazi ya bluu na barakoa nyeupe anaonekana akimshughulikia mtoto huku mwenzake amesimama kando yake. Nyuma yao kuna viti na mlango wenye rangi ya kahawia.

Vitu vinavyohusiana na tiba asilia, vikiwa vimewekwa juu ya kitambaa chekundu. Vitu hivi ni pamoja na pembe za wanyama, chupa mbalimbali zenye vimiminika na vitu vingine vidogo vidogo kama vile shanga na minyororo. Kuna mtu pia anaonekana amekaa nyuma ya vitu hivyo, akionyesha mkono wake uliopambwa na shanga na bangili.

Chupa kadhaa za dawa ya miti shamba iitwayo Zephania Life Herbal Clinic Diabetes. Chupa hizi ni nyeupe na zina lebo zenye maandishi ya kijani na machungwa. Zikionyesha jina la bidhaa na kliniki ya miti shamba. Pia kuna muhuri wa usalama juu ya vifuniko vya chupa.

Wahudumu wa afya wawili, waliovalia barakoa na koti za bluu. Mmoja wao anaonekana akimpima mtu aliyeketi kwenye kiti na mazingira yanaonekana ni ya kijijini huku anga ni ya bluu, ni yenye mawingu.

Chupa tatu za virutubisho vya vitamin D. Kuna chupa ya mindbodygreen vitam D potency , kisha chupa ya pure encapsulation Vitamin D dietary suppliments na mwisho chupa ya now chewable vitamin D3 .

Katoni ya virutubisho yenye rangi nyeupe na bluu inayoitwa vitamin D3, kando yake kuna chupa ndogo ya dawa hiyo na inaonyesha dawa hiyo ina tembe tano kila moja ikiwa na milimita moja.

Mwanamke aliyevalia hijabu nyeusi akisimama katikati ya eneo kame lenye vumbi. Kuna miti iliyokauka na mizoga ya wanyama inaonekana ardhini kuashiria ukame mkali na upungufu wa chakula . Mandhari inaonyesha hali ngumu ya maisha kutokana na ukame.

Bango kutoka kwa baraza la biashara la ukimwi la Kenya. Bango lina maneno tunazungumza ulinzi na linaonyesha utepe mwekundu unaowakilisha ukimwi. Chini ya maneno hayo kuna ujumbe unaosema kuwa matumizi sahihi na dhabiti ya kondomu hupunguza hatari ya ukimwi na magonjwa mengine ya zinaa. Watu kadhaa wanaonekana wamesimama karibu na bango hilo wengine wakiwa wamevalia fulana za njano.

Daktari wa meno akiwa amevalia sare za matibabu zenye rangi ya bluu, barakoa nyeupe na ngao ya uso akisafisha kiti cha meno ndani ya kliniki ya meno. Kliniki hiyo ina vifaa vya kisasa vya meno na kuta za rangi ya kijani kibichi inaonekana.

Wanawake wawili wakiwa wamevaa barakoa na makoti meupe, wakishona kwa kutumia mashine za kushona, mwanamke aliye mbele anaonekana akishona kitu kinachofanana na barakoa, huku kukiwa na rundo la vifaa hivyo vya barakoa vilivyokamilika nyuma yake. Inaonekana kama wako katika mazingiza ya uzalishaji ama kiwanda kidogo.

Mtu anaonekana akimbeba mwingine mgongoni akivuka mto lililojaa maji mengi, watu wengine wamesimama pembeni mwa maji wengine wakiwa wamesimama kwenye kingo za mto wakisubiri kuvukishwa.

Mwanamke akipokea chanjo begani, kutoka kwa mfanyikazi wa afya ambaye amevaa barakoa na glavu. Mwanamke anayepokea chanjo ameketi kwenye kiti chekundu na pia amevaa barakoa. Nyuma yao kuna mfanyikazi mwingine wa afya aliyesimama, pia amevalia barakoa. Eneo linaonekana kuwa kituo cha afya, mahali pa kutoa huduma za chanjo labda chini ya hema.

Bango lililobandikwa juu ya mti wa stima. Bango hilo lina jina la Daktari Chikonko na kazi anayofanya ikiwemo kumvuta mpenzi na biashara nyota. Pia ina namba ya simu kwa mawasiliano. Chini kuna mimea iliyomea inayoonekana, na kando pia kuna mtu ambaye anatazama bango hilo.

Mwanamke aliye valia fulana ya bluu na mistari nyeupe na nyeusi, akiwa na kitambaa kilicho na rangi nyingi, anaonekana ameshikilia mtoto, na kuna mwanaume mwingine amevalia koti la maabara nyeupe, anaonekana akimdunga sindano mtoto kwenye mkono, na watu wengine wanaonekana wamesimama nyuma.

Mhudumu wa afya aKImdunga sindano mtu mzima begani, wote wawili wamevaa barakoa za uso na kuna meza iliyo na vifaa vya matibabu karibu nao, ikiwemo chombo cha taka za matibabu chenye alama ya hatari ya kibayologia, mandhari nyuma kuna ukuta wenye michoro wa jiji.

Mwanamume anaonekana akipanga masanduku kwenye rafu. Masanduku mengi yanaonekana kiwa na lebo ya kenoch na mixture. Nyuma yakenkuna bango lenye maandishi inayohusiana na hepatitis na malaria drug. Mwanamume huyo amevaa shati jeupe na shati lenye Miraba mirefu mikononi mwake.

Kundi la watu wameketi kwenye duara, wengine wakiwa wameketi kwenye viti na madawati na wengine wamekaa chini katika eneo la wazi lenye udongo. kuna majengo machache nyuma yao na anga lina mawingu machache. wanaonekana wakiwa katika mkutano wa kikao cha jamii.

Wataalamu wawili wa afya labda madaktari wakiwa wamevalia makoti meupe na barakoa wakimhudumia mgonjwa. Mgonjwa huyo ni mwanaume aliyekaa kwenye kiti na mmoja wa wataalamu wa afya anaonekana kupima shinikizo la damu kwa kutumia kifaa kilicho mkononi mwa mgonjwa. Kuna meza mbele yao yenye vifaa vya matibabu na simu ya mkononi. Chumba kinaonekana kuwa kliniki.

Katoni ya dawa ya Surua, Matumbwitumbwi na Rubella, mbele yake kuna chupa tatu za dawa hiyo na mtu mmoja anaonekana akishikilia chupa moja. Inaonyesha dawa hii inatibu Surua, Matumbwitumbwi na Rubella.

Daktari wa meno na msaidizi wake wamevalia mavazi ya kujikinga wakimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Daktari wa meno anaonekana akifanya matibabu ya meno huku msaidizi akimsaidia. Mazingira yanaonekana kuwa ya kliniki ya meno.

Daktari wa kiume aliyevalia koti la maabara nyeupe anaonekana akimchunguza sikio la mgonjwa wa kike aliyevalia fulana nyeusi na ana nywele fupi labda kwa kutumia kifaa cha kuchunguza masikio. Wote wawili wako ndani ya chumba cha matibabu na kuna watu wengine nyuma.

Kibanda cha kijadi kilichojengwa kwa nyasi na vifaa vingine vya asili kikiwa kimesimama katikati ya eneo kame. Kuna mimea iliyokauka na vichaka vilivyotawanyika karibu na kibanda na anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Daktari wa meno akimchunguza mgonjwa. Daktari huyo amevaa koti jeupe, miwani na barakoa ya rangi ya samawati na anaonekana akifanya uchunguzi wa meno ya mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha meno. Mgonjwa huyo ni mwanamke na ameegemea nyuma na mdomo wake umefunguliwa, huku daktari akitumia vifaa vya meno kumchunguza.

Wauguzi wawili, wakiangalia mtoto mchanga aliye lala kwenye mashine ya kuweka watoto wachanga hospitalini. Mmoja wa wauguzi amesimama upande wa kushoto na mwingine upande wa kulia wa inkubeta. Wote wawili wamevaa sare za hospitali na kofia za upasuaji. Nyuma yao kuna vifaa vya matibabu vinavyoonyesha namba na taarifa za kielektroniki.

Lori kubwa la kusafisha maji taka ambalo pia hujulikana kama exhauste r. Lori hili lina tanki kubwa jekundu lililobandikwa exhauster na hutumika kusafirisha taka za kioevu na tope kutoka kwenye mizinga ya maji taka. Watu wawili wanaonekana wamesimama karibu na lori hilo na mandhari inaonyesha mimea na anga la bluu lenye mawingu.

Kichocheo cha chuma kinachotolewa polepole. Chuma cha potency ya juu kinachotolewa polepole kwa ajili ya upungufu wa chuma cha upole tumboni inapendekezwa na daktari kwa upungufu wa chuma. Kidonge kimoja kwa kila siku hutolewa polepole ili kupunguza athari ya GI kwenye mfumo wa chakula. Ni rahisi kumeza na sanduku ina vidonge sitini.

Watu kadhaa, wakiwemo wanaume na wanawake, wakifanya usafi katika eneo lenye rundo kubwa la taka, wamevalia nguo za kawaida na baadhi yao, wanaonekana wakitumia zana kama vile reki. Maandhari ya nyuma inaonekana kuwa eneo la jamii na majengo machache yanaonekana. Inaonekana kama ni campaingn ya usafi wa jamii za kusafisha mazingira.

Mkono wa mtu ukishikilia kirutubisho cha dawa kiitwacho Motrin 1B. Anaonekana akimimina dawa hiyo kwenye mkono wake na tembe hiyo ni ya rangi ya manjano. Mtu huyu anaonekana amevaa nguo yenye madoa nyeusi na nyeupe.

Daktari wa meno akimchunguza mgonjwa wake. Daktari amevaa koti jeupe, miwani maalum yenye mwanga na barakoa ya manjano, huku akimchunguza kinywa cha mgonjwa wake. Mgonjwa mwanamke ameketi kwenye kiti cha meno na amevaa barakoa ya bluu chini ya kidevu chake.

Mtoto mdogo ambaye anaonekana akiwa amevaa shati la rangi nyekundu akiwa ameketi mbele ya mtu mzima aliyevalia koti la mahabara nyeupe labda daktari. mandhari inaonekana kuwa hospitali kukiwa na vitu kama vile meza, rafu na ndoo za njano. Mtoto anaonekana ameketi mbele huku mtu mzima akiwa amesimama mbele yake.

Kundi la watu wakiwa wamejipanga kwenye foleni labda wakisubiri kupokea maji ama msaada mwingine katika eneo la mashambani. Watu kadhaa wamebeba vyombo vya manjano vinavyoonekana kuwa ndoo za maji. Nyuma yao kuna gari dogo jeupe na miti mikubwa ikionyesha mazingira ya nje.

Muuguzi akimwangalia mtoto mchanga katika kitengo cha labour na uzazi . Muuguzi ameinama juu ya mtoto aliyelala kwenye meza ya kubadilishia nepi . Akimfunuka kwa blanketi yenye madoa . Mandhari ya nyuma inaonyesha vifaa vya hospitali na kuta zenye rangi ya kahawia.

Lori lililopinduka na kulala ubavu wake katikati ya barabara iliyojaa maji ya mafuriko. Maji yanaonekana yakitiririka kwa nguvu, huku watu kadhaa wamesimama kando ya barabara iliyoathiriwa na mafuriko, wakitazama hali hiyo.

Mtu anayeonekana kuwa mhudumu wa afya, amevalia shati jeupe na sketi ya bluu, anaonekana akimdunga mtoto sindano aliyeshikiliwa na mama yake ambaye ameketi kwenye kiti nyeupe, nyuma kuna watu ambao wanaonekana na mazingira yanaonekana kuwa ndani ya kliniki.

Mwanamume aliyevaa koti la maabara nyeupe, barakoa ya bluu na miwani akishika chupa ya kijani kibichi. Ndani ya sanduku kubwa kuna masanduku mengine mengi yaliyopangwa nyuma baadhi yakiwa na maandishi covax na time and temperature .

Mtu aliyevaa mavazi meupe ya kijikinga glovu ya manjano akiwa amebeba mtungi wenye rangi ya kijani mgongoni anaonekana akinyunyiza dawa kwenye mimea shambani ili kutoa wadudu wanaoathiri mimea hayo.

Daktari wa meno ambaye amevaa miwani maalum ya kukuza na barakoa akimhudumia mgonjwa. Daktari anaonekana akitumia kifaa cha kuangaza meno kwa ajili ya kutibu kinywa cha mgonjwa ambaye pia amevaa miwani ya kinga na daktari amevaa sare yenye nembo ya house of dentistry .

Watu wawili wanaonekana kuwa wafanyakazi wa afya. Wamevalia barakoa nyeupe na glavu nyeupe kwenye mikono. Wamesimama kando ya gari lenye rangi ya fedha na wanaonekana wako nje ambapo miti na mimea inaonekana.

Mfanyakazi wa afya akiwa amevalia barakoa ya bluu na sare nyeupe na koti la miraba akishikilia na kuandaa sindano ya chanjo. Anaonekana kuwa katika eneo la wazi chini ya hema nyeupe na watu wengine na vifaa vya matibabu vinaonekana nyuma.

Watu wawili waliovaa suti ya kujikinga na kemikali na barakoa za gesi wakishughulikia vyombo vyekundu vyenye alama nyekundu ya hatari, wanaonekana wakifanya kazi katika mazingira ya viwanda karibu na miundo mikubwa ya bomba.

Kliniki ya meno ambapo daktari wa meno aliyevaa kofia ya bluu na barakoa anamwangalia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno na kuvaa miwani nyekundu ya kujikinga.

Mtaalamu wa afya anayefanana na mtaalamu wa tiba ya mwili akimsaidia mwanamume wakati wa mazoezi ya ukarabati. Wote wawili wako kwenye magoti na mwanamume anaonekana akijitahidi kuinuka huku akisaidiwa na mtaalamu huyo. Nyuma yao kuna viti vya magurudumu na vifaa vingine vya kusaidia kutembea, kuashiria kuwa wako katika kituo cha ukarabati.

Mhudumu wa afya amesimama ndani ya chumba cha watoto wachanga waliowekwa kwenye vifaa maalumu vya kuwatunza. Anaonekana akiwa makini na anachokifanya. Mtoto mchanga amelala ndani ya incubator ya rangi ya blue akipata uangalizi wa karibu. Mazingira yanaonyesha kuwa ni wodi ya watoto njiti au wanaohitaji uangalifu maalum hospitalini.

Mwanamume, akiwa amevaa shati jekundu, na suruali nyeusi akisafisha eneo la nje la jengo, labda choo, kwa kutumia brushi na ndoo nyekundu. Ukutani kuna michoro na maandishi yanayohimiza usafi na maji salama, yakiwemo maneno, safe water, always drink clean treated or boiled water .

Mtu, akitembea kwenye maji, yaliyotuama, akiwa amevaa fulana ya manjano, na begi la rangi ya bluu begani. Inaonekana kama yuko katika eneo lenye maji mengi, kama vile shamba la mpunga ama eneo lililofurika na kwa mbali miti na mimea ingine inaonekana.

Mama mzee ameketi akipokea chanjo sikioni kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa glovu na sare nyeupe. Mama huyo ameshikilia kitu mkononi mwake huku akikunja uso kwa maumivu au tahadhari. Pembeni kuna wahudumu wengine wa afya wakisimama wakiwa makini na mchakato unaoendelea. Mazingira yanaonyesha kuwa ni kliniki au kambi ya afya kwa muda kwa ajili ya huduma kwa jamii.

Tangazo la kliniki ya miti shamba iitwayo Masai Herbal Clinic, inaonyesha nusu ya tikitimaji na mbegu za tikitimaji, mbegu na nafaka nyeupe, mimea ya miti shamba na kinu na mchi, chupa ndogo za dawa za miti shamba. Tangazo hili linasema, pata tiba za asili kwa asilimia mia moja ndani na nje ya Tanzania. Pia lina namba ya simu kwa maelezo zaidi.

Darasa la shule lenye wanafunzi na mwalimu. Wanafunzi wamevaa sare za bluu na wameketi kwenye madawati, mwalimu ambaye pia anaonekana amevaa barakoa na amesimama mbele ya ubao wa darasa.

Mtu akimsaidia mwingine kufanya mazoezi ya viungo, katika kituo cha tiba ya viungo. Mtu anayesaidia anaonekana kuwa mtaalamu wa afya, labda mtaalamu wa tiba ya viungo na amepiga magoti akimsaidia mtu mwingine ambaye pia amepiga magoti kwenye mkeka wenye rangi tofauti. Kuna viti vya magurudumu na vifaa vingine vya usaidizi nyuma yao, kuashiria mazingira ya kliniki.

Mtu aliyevalia suti ya kujikinga ya buluu ,maski na glavu nyekundu kwenye mikono anaonekana akiwa amebeba mtungi wa kunyunyiza na anaonekana akinyunyiza kwenye mahindi huku nyuma yake kuna tanki la maji nyeusi na kwa mbali tunaona miti na mimea mingine.

Wanawake wawili mmoja amesimama na mwingine ameketi kitandani labda hospitalini. Mwanamke aliyesimama anaonekana akipanga vitu ambavyo vinaonekana kuwa vifaa vya uzazi kama vile blanketi na nguo, inawezekana wanawake hawa wanahusika na programu ya afya ya uzazi ama msaada wa akina mama wapya.

Wataalamu wa afya wakiwemo wauguzi wakimhudumia mwanamke kwa uchunguzi wa sikio pengine kuhusiana na matatizo ya kusikia. Inaonekana wakitumia vifaa maalum vya matibabu na mmoja wa watoahuduma amevaa fulana yenye maandishi world hearing day ikionyesha tukio hilo linaweza kuwa sehemu ya kampeni ya uhamasishaji wa afya ya masikio.

Kifungashio cha virutubisho vya Planet 3 Core Supplement pack ,glasi ya maji na baadhi ya vidonge vya virutubisho vikiwa vimetawanyika karibu na pakiti zake. Kifurushi kimeandikwa core Suplement pack na nembo ya Planet 3.

Kundi kubwa la nzige wakiwa wametua kwenye mimea ya mahindi, nzige hao wanaonekana wengi na wamefunika sehemu kubwa ya jani la tunda la mahindi, inaonekana kama shamba la mahindi limevamiwa na nzige.

Mtu aliyevalia suti ya kujikinga nyeupe, barakoa na glavu ya kijani kwenye mkono akiwa amebeba mtungi wa kunyunyizia mgongoni mwake na anaonekana akinyunyizia na kando yake kuna miti na anga ni yenye mawingu machache.

Mfanyakazi akiwa amevaa mavazi maalum ya kujikinga na maski ya gesi akibeba makopo mawili ya plastiki yenye alama za hatari za kemikali. Mfanyakazi huyu anaonekana yuko katika mazingira ya kiwanda, akishughulika na vifaa vinavyoashiria usalama wa kemikali na mawasiliano ya hatari.

Kituo cha maji kinachoitwa Boya Water Project Kiosk, watu wanaonekana wakijaza maji kwenye vyombo vyao, kuashiria upatikanaji wa huduma ya maji. Juu ya kituo hicho kuna tanki kubwa jeusi la maji na anga ni la buluu na mawingu machache.

Bango lenye maandishi, Dr . Mduba, tiba ya magonjwa, likitangaza huduma za matibabu ya magonjwa mbalimbali, kama vile nguvu za kiume, mshipa wa ngiri, kaswende sugu na kisonono, mbele ya bango kuna meza, dogo, lililojazwa chupa mbalimbali, zikiwezekana kuwa dawa, pia kuna baiskeli iliyolala chini karibu na eneo hilo.

Watu wanne, watatu wakiwa wamevaa makoti manne ya maabara, labda madaktari au wauguzi. Mmoja wa watu amefungwa kwenye kifaa kinachotumika kwa ajili ya mazoezi ya kutembea, akishikilia vishikio viwili. Watu wengine wawili wanssimama karibu naye. Mmoja akimsaidia na mwingine akisimama kando, inaonekana kuwa katika mazingira ya kituo cha ukarabati.

Wanawake wawili wakiwa wamevalia barakoa, mwanamke mmoja anaonekana akidungwa sindano ya chanjo na mhudumu wa afya. tukio hili linaonekana kufanyika nje labda katika sehemu ya kampeni ya chanjo ya afya.

Mwanamume amesimama karibu na choo cha nje, kilichojengwa na kuta za saruji, na mlango wa bati. Amevalia shati la rangi nyingi na suruali ya kijivu. Karibu na choo hicho kuna ukuta mfupi wa saruji na juu yake kuna ndoo ya plastiki ya rangi ya manjano. Mandhari ya nyuma inaonyesha mimea mingi na miti, ikionyesha mazingira ya kijijini.

Mtaalamu wa macho akimchunguza macho mgonjwa kwa kutumia kifaa cha uchunguzi wa macho. Mtaalamu huyo amevaa barakoa na koti jeupe akionyesha mazingira ya kliniki ya macho na vifaa vingine vya matibabu vinaonekana nyuma yao.

Eneo la mapokezi katika kliniki ya meno iitwayo Fine touch Dental care. Kuna mtu ameketi nyuma ya kaunta ya mapokezi na neno reception linaonekana wazi kwenye kaunta. Kwenye ukuta nyuma yao kuna bango lenye nembo na jina ya kliniki.

Wodi ya watoto wachanga hospitalini inayojulikana kama kitengo cha watoto wachanga. Kuna wauguzi wawili wanaotunza watoto wachanga walio katika vitanda maalum vya kuwatunzia vinavyojulikana kama incubator . Vifaa vingine kama vile pampu za maji na vifaa vya oksijeni vinaweza pia kuonekana, vinavyotumika kusaidia watoto wachanga hasa wale waliozaliwa kabla ya wakati na wenye matatizo ya kiafya.

Mtu akipatiwa chanjo na mfanyakazi wa afya. Mwanamume amevalia shati la kijani na barakoa ya bluu, ameketi huku mfanyakazi wa afya pia amevaa barakoa ya bluu na sare nyeupe, akimchoma sindano begani. Inaonekana kama chanjo inayofanyika katika kituo cha afya na kuna friji nyeupe nyuma labda ikitumika kuhifadhi chanjo.

Choo cha umma kilicho na kuta za mawe na paa la kijani na njano. Kuna mtu amesimama karibu na choo hicho na mandhari ni ya kijani kibichi huku miti na mimea pamoja na nyanya za umeme zinaonekana nyuma.

Kopo la mwarubaini herbal drink. Kopo hili lina nembo ya Neem ama mkifili na picha ya mti wa mwarubaini. Mwarubaini ni mmea ambao unajulikana kwa matumizi yake ya kimatibabu.

Bidhaa ya dawa za asili inayoitwa Albaa Mujarabu kutoka Ahasaka Herbal Medicine Group inatangaza faida zake ikiwemo kuongeza nguvu za kiume, kuleta hamu kwa wanandoa, kuimarisha misuli na kuupa uume uwezo wa kutenda. Pia inataja kuwa inapatikana tanga mjini na namba ya mawasiliano .Maelekezo ya matumizi inataja kijiko kimoja kabla ya kula.

Mtu amevaa vazi la kujikinga na vifaa vya usalama ikiwemo barakoa na glavu akishughulikia kemikali kwenye eneo la viwanda. Mtu huyo amepiga magoti na anaonekana kumwaga vimiminika kutoka kwenye chombo kikubwa cheupe hadi kwenye chombo kingine. Karibu naye kuna chupa za kijani na blue zenye vimiminika na nyuma kuna masanduku yaliyopangwa kwenye rafu na mashine ya kuinua mizigo nyekundu inaonekana kwa mbali.

Mfanyakazi wa afya akimpa chanjo mwanamke katika eneo la vijijini. Mfanyakazi huyo amevaa koti jeupe la maabara na barakoa huku mwanamke ameketi kwenye kiti. Karibu nao kuna chombo kikubwa cha bluu cha kuhifadhi baridi kinachotumika kuhifadhi chanjo. Mandhari inaonekana kuwa ya nje labda kijijini na mimea na miundo rahisi nyuma.

Watu kadhaa wengi wao wakiwa wamekusanyika katika eneo lenye udongo mwekundu ambalo linaonekana kuwa kame, kuna mikokoteni kadhaa iliyojaa madumu ya manjano yanayoashiria usafirishaji wa maji. Katika mandhari ya nyuma kuna majengo na mimea michache ikionyesha mazingira ya kijijini.

Wanawake wawili wanajishirikisha na maji katika eneo kame lenye vumbi. Mmoja ameinama akishughulikia mitungi miwili ya manjano. Mwingine amesimama akishikilia chombo kingine cha maji. Vivuli virefu vinaonekana ardhini kutokana na jua kali. Mandhari haya yanaonyesha juhudi za kupata rasilimali muhimu ya maji.

Kuna watu wawili wamesimama ndani ya maji yaliyokwama yakionekana kuwa mafuriko. Mmoja amevaa kofia na shati la rangi ya waridi lenye tabasamu akionyesha kitu kwa mikono yote miwili. Mwingine amevaa kofia na amesimama nyuma ya mtu wa kwanza akionekana kutazama maji. Nyuma yao kuna watu wengine wanaonekana wakitembea kwenye maji. Hali hii inaonyesha athari za mafuriko.

Mtoto ameshikiliwa na watu waliovaa glovu nyeupe huku akionekana akiwa na uchungu. Amepiga kelele uso wake umejikunja kwa maumivu. Amevaa shati la mistari ya manjano na nyeusi. Mikono yake imeshikiliwa kwa nguvu ishara ya kupata huduma ya matibabu au chanjo. Mazingira yanaonyesha hali ya dharura au huduma za kijamii.

Kundi kubwa la watu limekusanyika nje. Wengi wao wamevalia barakoa na mashati meupe. Wengi wamesimama na kushughulika na kitu au kifaa fulani. Inaonekana kama tukio la umma au mkusanyiko, labda mkutano au sherehe. Baadhi ya watu wanaonekana wakishiriki kikamilifu huku wengine wakitazama. Mazingira yanaonyesha uwazi, labda uwanja au nafasi ya wazi.

Mtu mmoja amevaa koti la samawati na kofia akiwa amebeba kifaa cha kunyunyizia mgongoni ananyunyizia. Kifaa hicho kina rangi ya buluu nyepesi. Eneo linaonekana kuwa shamba au bustani kukiwa na mimea mingi. Inaonekana kama anafanya shughuli za kilimo labda akipulizia dawa au kuua wadudu au mbolea.

Kundi kubwa la nzige au wadudu wengine wamefunika anga na mimea wakionekana kusafiri kwa wingi. Miti iliyo chini imeonekana kukauka kabisa ikiashiria uharibifu unaoweza kusababishwa na wadudu hao. Anga lina mawingu mepesi na hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu, taswira inayotoa hisia ya uvamizi wa wadudu labda hatari kwa kilimo.

Wanaume wawili wamesimama nje ya jengo la vioo lililoandikwa boys toilet Naingayi High School. Wanaoonekana wakizungumza au kubadilishana mawazo. Jengo hili lina rangi ya samawati na nyeupe. Kushoto kwa jengo, kuna sehemu ya kunawia mikono yenye mabomba na sinki ikiwa na maandishi wash your hands here . Mazingira yanaonyesha uwepo wa miti na anga safi.

Kuna boksi la dawa lenye maandishi measles, mumps and rubela virus vaccine live na MMR2 , ikionyesha kuwa ni chanjo ya surua, matumbwitumbwi na rubela. Chini ya boksi hiyo kuna chupa tatu ndogo za chanjo zikiwa tayari kwa matumizi. Tukio hili linaashiria mchakato muhimu wa maandalizi ya chanjo labda kwa ajili ya programu ya utoaji wa huduma za afya, unaolenga kinga dhidi ya magonjwa hayo matatu.